Ukulima unaotumia maji bila mchanga. Mimea hii imepandwa ndani ya mfereji ya maji yanaonekana yanawiri sana. Kando yake kuna ndoo iliyo na maji na mikebe ndogondogo inayonyunyizia mimea hii.

Mkulima aliyevalia kofia amesimama kando ya mimea yake, iliyopandwa kwenye mifereji ya maji bila kutumia mchanga. Chumba hiki kimepandwa na vyuma na nguo inayopitisha mwangaza.

Mimea ya rangi ya kijani kibichi na ingine ya kahawia imepandwa kwenye mfereji nyeupe ya maji. mashimo imetobolewa kwenye mfereji hii imeunuliwa juu kutumia mbao.

Mmea huu ulio pandwa kwa kutumia maji pekee yake bila mchanga umewekwa kwenye besheni na mfereji kuvutwa kutoka kwa mtungi wa maji ulio chini hadi kwenye besheni hili. Kando kuna miti mikubwa iliyo na matawi ya rangi ya kijani.

Hiki ni kilimo bila udongo. Hutumia maji pekee yake. Mifereji inawekwa ndani mimea.

Huu ni ukulima wa kisasa, unatumika na maji pekee yake bila mchanga. Mimea hupandwa katika mashimo ya hizo mifereji.

Ukulima bila udongo. Pipe nyeupe tatu zimewekwa mimea ndani. Chini yake mimea ya kijani kibichi imemea. Kando kuna ukuta wa chuma wa vyuma wa rangi nyeusi.

Mfereji ya rangi nyeupe imeshikiliwa na mbao ya rangi kahawia. Mimea imewekwa ndani ya shimo ya mifereji hizi. Jua inawaka ndani ya hiki chumba.

Wafanyikazi, wamevalia rangi, au sare yenye rangi ya kijani kibichi, waonekana, wakipanga ovacado kwenye bokisi, wamevalia barakoa, na kreti za rangi nyekundu zimeegezwa hapo kando.

Chakulaviwanda ya skumawiki iko kwenye shamba hili iliyopandwa kwenye mitaro na yaonekana kunawiri sana. Kando yake kuna miti ya matawi ya kijani kibichi na majumba yaonekana kwa umbali.

Mkulima mmoja aonekana akimwaga vitunguu chini juu ya vingine vilivyotandazwa kwenye sakafu. Yaonekana mavuno yalikuwa shwari sababu vitunguu hivi ni vingi. Kando yake kuna miti iliyo matawi ya kijani kibichi.

Kilimo cha viwanda kina mimea ya rangi ya kijani. Mifereji inaonekana yenye rangi nyeusi iliyosimamishwa kwenye paa la jumba hili. Imejengwa kwenye karatasi na kupitisha mwangaza.

Ng'ombe wengi waliowekwa ndani ya chumba na kuzuia kutumia chuma waonekana wakiwa wamesimama. Mbele yao kuna chakula cha rangi ya kahawia. Wengine wanakula na wengine wakiwa wameangalia.

Uyoga wenye rangi nyeupe umepandwa kwenye mchanga wa rangi nyeusi. Chumba kilichojengwa na mbao na karatasi linalopitiza mwangaza kwa kirefu chaonekana.

Hili ni shamba la chai. Majani yake hutumika kutengeneza majani yanayopikwa kwenye chai ya wakenya wengi.

Hiki ni kiwanda cha kuku. Ndani yake kumejengwa mifereji inayotumika kulisha au kuwapa kuku maji. Kando yake, kuna vyombo vinaowasaidia kupewa chakula na kulala. Kuna mwangaza unaotosha katika chumba hiki. Hakina urefu mwingi.

Hii ni kilimo cha kiwanda. Kimejengwa kwa nyumba ya kijani. Karatasi iliyo ya uwazi imetumika kwa ujenzi huu hili kuona mimea ukiwa nje.

Hili ni shamba la kilimo. Kabichi imepandwa hapa. Mifereji ya maji imewekwa, inayotumika kunyunyiza maji kwenye mimea.

Shamba lililolimwa limepandwa maharagwe. Mifereji ya maji iliyotandikwa kwenye sakafu inapita katikati kwa sakafu ya shamba hili. Mitaro imepandwa kwenye shamba hili. Mimea inaonekana iko safi.

Shama limelimwa sehemu ndogo na kupandwa maua. Mfereji wa rangi nyeusi iko kwenye sakafu na inanyunyiza maji kwenye maua haya. Kando yake imepanda nyasi iliyo ya rangi ya kijani kibichi. Kwa umbali nyumba iliyojengwa kwa mabati iko katikati ya miti ya matawi ya kijani kibichi.

Mimea imepandwa kwenye laini. Mifereji ya rangi nyeupe inapita kwenye sakafu. Mitaro kadha imetegwa kwenye shamba hili.

Mifereji ya maji yenye rangi nyeusi iko kwenye sakafu. Shamba hili limegawa Kwa mitaro tofauti tayari kupandwa. Chuma zimesimamishwa kupeana nguvu kwenye kiwanda hiki.

Mimea iliyopandwa kwenye sakafu yenye matawi ya rangi ya kijani, inanyunyiziwa maji kutoka kwa mifereji. Chumba kinaonekana kimejengwa kando pale. Mti mkubwa unaonekana.

Shamba hili lina mifereji ya rangi ya nyeusi inayopita kwenye sakafu kwenye mitaro, na inatumika kunyunyizia maji kwenye mimea iliyopandwa. Mimea hii inakaa kuwa na manufaa na ina nguvu zaidi, sababu matawi yake ni ya kijani kibichi.

Shamba hili limelimwa na mitaro kuwekwa katikati yake mifereji ya maji inaonekana na maji yamemwagiliwa yakiwa yameegelea juu ya shamba hili mimea ndogo inaonekana iliyopandwa na imeanza kutoka.

Shamba linaonekana limelimwa na kuwekwa mtaro iliyo tayari kupandwa. Mifereji ya maji yenye rangi nyeusi imepitishwa kwenye sakafu. Kuna ingine iliyo na rangi samawati. Kando yake kuna miti inayo kuwa hafifu juu ya ukosefu wa maji.

Shamba hili limelimwa na kuonekana likiwa safi. Mimea yake imepandwa kando ya nyingine na mfereji ya maji kuwekwa kwenye sakafu. Mifereji hii inatumika kunyunyiza maji kwenye mimea hii.

Shamba hili limelimwa na mitaro kuwekwa katikati. Mifereji ya maji ya rangi nyeusi yaonekana ikinyunyiza maji kwenye mchanga. Mimea iliyopandwa inakaa kufanya vizuri kwa sababu ina maji.

Shamba lililolimwa limewekwa mitaro kadhaa. Mifereji ya maji imepitia chini na kumwaga maji mengi kwenye dimbwi la maji. Mfanyikazi aliye na kifaa cha kutengeneza mtaro anaonekana akipita katikati mwa shamba hili.

Shamba lililomea mimea ya kijani kibichi unaonekana katikati mwa ile shamba kuna mfereji inayonyunyiza maji kwa kupiga juu ikienda upande mwingine na kando yake kuna miti ya matawi ya kijani kibichi. Kuna jumba laonekana kwa umbali lililojengwa kwa mabati.

Hili ni shamba la kilomo ,limeekwa mifereji ili kuvutia maji kumwagilia mimea. Kila mfereji umewekwa tundu wa kunyunyuza maji.

Shamba la kilimo cha chakula limetayarishwa. Pipe au mifereji ndogo imewekwa katika kila sehemu ya shamba. Maji inanyunyuzika kwenye mimea iliyopandwa. Anga ni safi.

Huu ni ukulima wa mboga inayoitwa sukuma. Mifereji ya rangi nyeusi imewekwa kwenye sakafu. Inanyunyiza maji kwenye mimea inayomea. Sukuma hii ni ya kijani kibichi.

Hili ni shamba la kilimo. Shamba hili lina mashini inayotumika kunyunyizia maji kutoka kwa mifereji hadi kwa mimea iliyopandwa.

Huu ni ukulima wa kilimo cha chakula. Mfereji ya maji imetandikwa kwenye sakafu ili kuweka maji na kunyunyuzia kwenye mimea inapo mea.

Hili ni shamba, linalotumia umwangiliaji wa viwanda, kupanda mimea tofauti. Mreji, ya maji imetobolewa ili kunyunyiza maji kwenye shamba hili.

Hili ni shamba. Liko na mfumo ya umwagiliaji wa maji. Mfereji ya maji imewekwa chini ili kunyunyizia mimea.

Hili ni shamba la kilimo, tanki la maji limewekwa kando linalo toa mifereji inayo nyunyiza maji kwenye mimea inayo pandwa.

Hili ni shamba la kilimo pipu ya maji imepitishwa. Mfereji mdogo umeegezwa kutoka kwa mfereji kubwa kueka maji.

Shamba hili limetayarishwa sehemu kidogo ili kupanda mimea. Mifereji ya maji imewekwa ili kunyunyiza maji kwa mimea inayotarajiwa kupandwa.